Watu wanaonekana kubeba bango lilioandikwa upatanisho, usuluhisho na matayarisho na koti kipengele badala ya kusuluhisha mgogoro ya nguvu katika kifungu mia hamsini na tisa cha katiba.

Ni ofisini mwa vyeti vya kuzaliwa na vifo, wameketi wahudumu mmoja wa kike na mwingine wa kiume kwenye tarakilishi yao mbele kumeandikwa utoaji wa huduma wa wateja kwa urahisi wao.